Eneo la baa linaloonyesha watu wakinywa pombe na kuongea, na kwa nyuma yao kuna meza ndefu na makabati marefu; yaliyopangwa na pombe za aina zote.

Duka la kienyeji , lililopangwa mboga mbalimbali kwenye meza kwa mfano, nyanya, vitunguu, kabichi, mboga za majani, karoti, nyanya chungu na zingine , hii huonyesha Shughuli ya mwingiliano kati ya wafanya biashara na wanunuzi.

Ni kibanda kidogo kilichojaa vipodozi na vitu vingine mbalimbali. Pia huonyesha ni biashara ndogo au ya kati na huonyesha mazingira halisi ya soko.

Mama mweusi aliyevaa tisheti ya drafti na ana nywele ndefu na amevaa aproni ya damu ya mzee anauza nyanya gengeni, zenye bei tofauti ili apate faida kwa kila mmoja kwenye hicho kibiashara chake.